Mimea ya mboga labda arugula ikikua katika mfumo wa haidroponiki. Mimea imepandwa kwenye vyungu vidogo vyeusi vinavyoingizwa kwenye nguzo nyeupe wima. Majani ni ya kijani kibichi yanaonekana kuwa yenye afya.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo, unatumia maji kukuza mimea. Sanduku la plastiki la bluu limetumika kama hifadhi ya maji na virutubisho. Juu ya sanduku hilo, kuna vikombe vitano vyeusi vilivyowekwa kwenye mashimo ambapo mimea midogo ya kijani kibichi inakuwa. Hiyo mimea imewekwa kwenye vyombo vidogo vilivyojazwa na kokoto au nyenzo.

Mwanamume akichunguza matunda ndani ya chafu kubwa. Amevalia shati la mistari na suruali nyeusi. Mimea mingi imepangwa vizuri kwenye safu ndefu. Udongo unaonekana kuwa tifutifu. Njia za umwagiliaji zinaonekana chini ya mimea.

Mfumo wa bustani ni wa wima. Mimea midogo ya kisamaki imepandwa kwenye mashimo yaliyotengenezwa kwenye mabomba meupe. Nikisimama wima, yameunganishwa kwenye ndoo ya samaki. Hii ni njia kisasa ya kilimo isiyotumia udongo. Maji na virutubisho husafiri kupitia mfumo huu, kuhakikisha nafasi ndogo na matumizi bora ya maji. Ni ubunifu mkubwa.

Mabomba meupe na bluu yamepangwa wima. Yana matundu mengi madogo madogo yenye vifuniko vya bluu na nyeusi. Mabomba yamewekwa kwenye Paa la jengo . Anga lina mawingu meupe. Hili linawezakua mfumo wa kilimo cha wima. Ni teknologia ya kisasa.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo. Mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe. Mabomba haya yamepangwa kwa wima yakiruhusu utumizi wa nafasi ndogo. Kila shimo lina mmea wake. Njia hii huokoa maji.

Bustani ya mfumo usiotumia udongo ambapo mboga zinakuza ndani ya mabesheni meusi. Kila beseni ina mimea kadhaa yenye majani mabichi yaliyostawi vizuri. Maji yanaonekana chini ya miche yakionyesha mfumo huo unatumia mabomba madogo ya samawati kutoa virutubisho.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakua bila udongo. Mizizi ya miche inaonekana wazi ikiwa kwenye vyombo vyeupe. Kuna bomba la katikati la maji. Inaonekana kama kilimo cha kisasa.

Bustani ya kisasa ya mfumo usiotumia udongo. Inatumia mabomba meupe. Mimea yenye majani mabichi imepandwa kwenye ngazi tatu tofauti ikistawi vizuri. Utaratibu huruhusu kilimo bila udongo, kuokoa nafasi na maji.

Mfumo wa kilimo wa kisasa usiotumia udongo ndani ya chafu. Mimea mbalimbali inakua vizuri bila udongo. Mabomba ya maji yanaonekana yakipeleka virutubisho kwa mimea. Mboga nyingine zimetoka. Mfumo huu unaokoa maji.

Bustani ya kisasa ya mfumo usiotumia udongo ikiwa na mimea mingi ya dania. Mimea hiyo imepandwa kwa mabomba meupe yakipokea virutubisho na maji. Majani ya mimea ni mabichi yakiashiria afya na ukuaji mzuri.

Chafu kubwa lenye mimea ya kijani inayokua kwenye mabomba meupe upande wa kushoto na pia kwenye vitanda vya juu upande wa kulia. Jua linaingia kupitia paa la plastiki inaonekana kama mfumo wa kilimo usiotumia udongo mazingira ni safi na yamepangwa vizuri.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo, inaonyesha miche ya mboga mingine midogomidogo, ikiwa kwenye mabomba meupe. Mfumo huu umewekwa ndani ya chumba na kuta zimefunikwa kwa nyenzo inayong'aa ambayo husaidia kuakisi mwangaza.

Bustani ndogo ya mboga iliyopandwa kwenye sanduku la mbao. Mimea mingi ya kijani kibichi inakua vizuri. Kuna mfumo wa umwagiliaji maji wa matone unaopita kwenye bustani. Pembeni pia kuna maji. Nyuma ya ukuta wa matofali, inaonekana kama bustani ya kisasa.

Mimea ya mapoka ikiwa kwenye mapomba, mapomba haya ni ya sehemu ya mfumo wa mimea usiotumia udongo ina majani makubwa ya kijani kibichi imepangwa Kwa mistari mrefu, nyuma Kuna mimea mingine mazingira yanaonekana kama chafu ya kisasa

Shamba kubwa la mboga katika chafu. Mimea ya kijani imepandwa kwenye mabomba. Ni mfumo wa kilimo usiotumia udongo. Mabomba yamepangwa kwa mistari mirefu. Juu kuna jengo lenye paa la chuma. Mimea inaonekana kuvuna. Mbinu hii inatumia maji kidogo.

Chafu kubwa yenye mimea mingi imepandwa kwenye safu ndefu. Paa la plastiki zinafanyiza umbo la kitanzi, ardhi chini imefunikwa na nyasi kavu, Matunda madogo yanaonekana, anga ni samawati.

Shamba kubwa la nyanya ndani ya chafu. Mimea mirefu ya nyanya imepandwa kwa safu ikiwa imejaa matunda. Nyanya za kijani na nyekundu zinaonekana zikiwa zimening'inia. Udongo mwekundu unaonekana katikati ya mistari . Njia ndefu inaelekea mbele. Ni bustani ya kisasa.

Wingi wa zao la vitunguu vyekundu. Mkono unamwagiza mazao ndani ya kisanduku cha samawati. Kila mahali kuna mwonekano wa umati wa vitunguu vilivyosambaa. Rangi zao zinavutia zikiashiria ubora. Ufugishaji unaendelea tayari kwa usafirishaji

Upanzi wa mboga ndani ya chafu. Wanaume wawili wanashiriki kazi, mmoja akimuelekeza mwenzake. Mimea ya kijani inakua kwa mistari ikichangamka. Muundo wa plastiki unazuia jua kali. Udongo unalowa kati ya vitanda. Hali inafichua utunzaji wa kilimo.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kabichi, yenye majani makubwa mabichi na yenye afya. Mimea imepandwa kwenye mistari iliyonyooka ikionyesha mpangilio mzuri wa kilimo. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rutuba. Kwa mbali kilima kidogo chenye miti michache na njia ya udongo.

Mfumo wa umwagiliaji maji shambani. Mabomba marefu yenye mashimo madogo, yamewekwa chini. Maji yanatoka kwenye mashimo yakimwagikia mimea midogo. Udongo unaonekana kua na unyevu unyevu. Mazao ya kijani yanakua nyuma. Hali ya hewa inaonekana kua wazi. Mfumo huu ni muhimu sana kwa wakulima.

Miche michanga iliyopangwa kwenye safu vizuri ndani ya chafu. Mfumo wa umwagiliajia matone unaojumuisha mirija mieusi unaonekana kando ya kila safu, ikionyesha utuaji wa maji kwa ufanisi. Udongo ni mweusi na umelimwa vizuri.

Shamba kubwa linalo mwagiliwa. Mistari mirefu ya matuta na udongo mwekundu imejaa maji. Ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mabomba meusi yamepangwa kando ya mfereji mkuu yakipeleka maji kwenye mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevu mwingi.

Mfumo wa umwagiliaji shambani, maji safi yanayotiririka kutoka kwenye bomba yakienda kwenye mtaro mwembamba katikati ya mimea michanga, inayojionyesha kama mahindi. Udongo unaonekana ukiwa karibu na mimea, huku madirisha yakionyesha kilimo na matumizi ya maji kwa ufanisi.

Shamba lililo na miche midogo. Mistari ya mimea inaonekana wazi, na kila mmea una bomba dogo jeusi lililowekwa karibu naye. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rotuba. Nyuma kuna mimea mengine ya kijani kibichi.

Shamba lenye udongo mwekundu, likiwa na miche michache iliyopandwa katika mistari mirefu. Mimea hiyo ni michanga, bado haijakua sana. Mbali zaidi, mingine mikubwa inaonekana. Hali ya hewa inaonekana kuwa kavu, lakini mimea inajitahidi kukua. Mistari lilioonekana imepangwa vizuri inaonyesha juhudi za kilimo.

Mfereji mrefu ulitengenezwa kwenye shamba la kilimo. Bomba jeupe limelala ndani ya mfereji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji au mfereji ya maji. Pande zote za mfereji kuna mazao ya kijani kibichi yakistawi.

Shamba kubwa la vitunguu maji. Mimea ni mirefu na ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa na unyevu. Kuna mabomba meusi ya umwagiliaji. Mfumo wa matone unatumika. Picha mbili ndogo zinaonyesha nyanya na boma linalokucha. Kilimo hiki kinatumia teknolojia.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Bomba jeusi limelala juu ya udongo wenye unyevu likitoa matone ya maji polepole. Karibu na bomba mimea michanga yenye majani mabichi inaonekana ikionyesha ukuwaji. Maji hii ya umwagiliaji husaidia kuokoa maji na kupeleka virutubisho moja kwa moja kwenye mzizi ya miche.

Shamba kubwa la mimea. Mimea ya kijani imepandwa kwa mistari mirefu .Udongo umetenganishwa na maji yanayotiririka. Njia ya udongi ni kubwa. Kuna jembe limewekwa kwa upande. Hali ya hewa inaonekana ya jua. Kilimo kinaendelea. Mimea inaonekana kustwawi.

Shamba lililolimwa. Mistari ya mimea midogo inaonekana ikinyunyiziwa . Kuna mabomba meusi marefu na chemichemi zinaruka juu. Udongo unaonekana unyevu. Sehemu zingine zimejaa maji. Hali ya hewa inaonekana jua lakini yenye unyevu kutokana na unyunyiziaji. Ni mfumo wa umwagiliaji maji unaotumika.

Shamba kubwa likimwagiliwa maji kwa njia ya kisasa. Yanapita kwenye mifereji mikubwa iliyochimbwa ardhini. Mabomba madogo yanatoa maji kutoka mfereji mkuu kuenda kwenye mimea. Ya kijani imepandwa kwenye safu ndefu. Udongo naonekana kuwa na unyevunyevu.

Shamba kubwa lilo tayarishwa kwa kilimo. Udongo mwekundu, umefanya matuta marefu na mistari ya mabomba ya umwagiliaji imewekwa tayari. Nyuma, miti na mimea mingine inaonekana ikionyesha mazingira ya vijijini. Anga ni hafifu na huenda kuwa kuna unyevunyevu.

Bomba la umwagiliaji likitoa maji matone matone. Tone moja linaonekana likidondoka kutoka kwenye kifaa kidogo chekundu, kilichounganisha. Udongo chini unaonekana kavu na una majani yaliyokauka. Mfumo huu ni mzuri kwa kuhifadhi maji.

Shamba kubwa likimwagiliwa maji. Mashine ya umwagiliaji inasukuma maji kupitia mabomba marefu. Njia za udongo zinaonekana wazi katika mimea. Mimea midogo ya kijani inafunikwa na maua meupe. Anga lina mawingu mepesi. Umwagiliaji huu unawezesha ukuaji mzuri wa mazao.

Mfumo rahisi wa umwagiliaji wa matone shambani. Ndoo nyekundu imetundikwa kwenye ua wa fito na mikeka, ikitoa maji kupitia bomba dogo. Maji haya yanaelekezwa kwenye mstari miwili ya mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo mwekundu. Huu ni mfumo bora wa kuokoa maji katika kilimo kidogo.

Shamba lililolimwa. Mistari ya mimea midogo imepandwa na mabomba meusi ya umwagiliaji yanaonekana yakipita karibu nao. Kila mmea una bomba ndogo. Udongo unaonekana kuwa na unyevu. Nyuma, kuna mmea mwingine ya kijani, inaonekana kama mfumo mzuri wa kilimo.

Shamba la kilimo, mimea midogo imepandwa kwenye safu ndefu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa umwekwa karibu na mimea. Udongo ni mwekundu, mitindo ya ndizi inaonekana nyuma, anga inaonekana wazi.